Shambani kuna mimea zilizo pandwa, migomba ya ndizi ambayo imepandwa kufuata laini na kuna mimea midogo yenye bado inamea. Shamba ni safi na hamna makwekwe yeyote . Kua kwa shamba ni miti nzito zilizo pandwa kwa ustadi.

Ndama ya aina ya Fresian , wako kwenye zizi la ngombe. Malisho yao ni ya sifuri. Na wako na alama kwenye masikio yao. Mazingira yao yamefungwana yametengwa wanne wanne kwenye vitengo vyao.

Huku ni shambani, kuna mimea ambayo imepandwa ya aina ya mahindi. Mimea hio inaonekana imemea vizuri na inarangi nzuri. Kando mwa shambani kuna miti iliyo pandwa kwenye ua.

Haya ni mahindi yaliyotolewa shambani na pametundikwa chini. Kuna mtu mmoja mwenye mavazi meusi na asiyevalia kiatu miguuni anakagua mahindi hayo uku ameshikilia moja mbovu. Juu ya mahindi kwenye upande wa kulia kuna gazi ambao iliolazwa juu ya mahindi hayo.

Huku ni mashambani. Watu wawili wanaonekana kando ya barabara. Mmoja anamwagia maziwa kwenye galani iliyotundikwa juu ya boda boda. Huku mwingine aliyevalia helmti akiwa na kitabu na karatasi akiandika.

Mikungu ya ndizi yaliopangwa kwa utaratibu mno, huku mtu moja akionekana anazibeba na kutuziondika ili zizianguke, nyuma yake kuna kibanda ambacho limeundwa kwa kutumia gunia.

Makungu ya ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi yapo shambani kwenye migomba ya ndizi. Mikungu mitatu mikubwa ndizo zinazonekana ilhali kulingana na migomba yapo mengine mengi.

Ng'ombe hawa wako mahali maalum pa kukamuliwa, ni wa aina ya fresian rangi yao ni mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe. Watu wawili wamechuchumaa kukamua. Mmoja kavalia vazi la buluu na mwingine nyekundu. Wanatumia ndoo kutega maziwa ilhali kando yao mbele ya ng'ombe kuna watu wanawatazama.

Mwanamke anakamua ngombe huku akichuchuma. Pia amefunga ngombe mwenye rangi ya jivu, Kwa miguu za nyuma. Ametega maziwa kwenye ndoo yenye rangi nyeupe na blue . Mahali hapo pana kivumbi na pamezingira. Ngombe zingine pia zinaonekana hapo.

Mkungu wa ndizi kijani kibichi ishara kuwa ndizi bado kuiva lakini limekomaa. Mkungu huo uko kwenye mgomba shambani, huku miti miwili imewekwa ili mgomba usianguke. Shamba lenyewe lina migomba mingi.